Daktari aliyevaa koti na jezi la maabara ya white ameshika sanduku linalobeba madawa huku akipekua mengine ya kusaidia wagonjwa.

Daktari aliyevaa rangi ya white anahudumia mgonjwa aliyelala chini kwa kitanda aliyevaa barakoa na suti akihudumiwa kwa magoti.

Mkasa wa moto unaonekana kuteketeza magari, huku wanaohudhuria wakipiga mapicha, na wazima moto wakiwa ngangari kujaribu kuuzima moto huo.

Watoto wawili, mtoto mmoja anajaribu kunawa mwingine akiwa amemshikilia tap . Wananawa kutoka kwa kibesheni na kibakuli kia rangi ya damu.

Nesi anajaribu kudunga sindano mgonjwa aliyevaa rangi ya white na long'i . Mgonjwa huyu anaonekana kuskia uchungu huku amevaa barakoa.

Vichupa vilivyoandikwa vaccine fibre dasari ni tuchupa twingi tunaohesabiwa tunakuja tuchupa nane. Hutu ni tuchupa twa kutibu magonjwa mbalimbali.

Nesi anashugulikia mtoto, anamwekea dawa kwenye mdomo, huku mamake aliyevaa kofia nyekundu akiwa ameshika mtoto, anevaa miwani, akijaribu kusaidia huyo mtoto.

Hili ni chupa lililoandikwa MMR Vaccine la kutibu measles, mumps na rubella iliyoko vifungo 20mililiters . Ni chupa ambalo linatumika kwenye wagonjwa ambao wanamisali .

Ni udaktari wa kienyeji ambao unaotibu glandis weakness fever . Ni daktari wa kienyeji ni speshialisti kwa matibabu hayo ya uterusi, abdominal paini na viungo vya priveti .

Daktari wa meno aliyevaa barakoa ya samawati na jazili la mahabara anamhudimia mgonjwa aliyelala kwa kitanda akishughulikiwa shida ya meno.

Mama aliyejifungua anasaidiwa na mama mwenzake huku ameletewa mazawadi teletele mengi mno. Ameshikilia mtoto na manguo ambazo ako nazo.

Daktari ama nesi anajaribu kupima madawa kutoka kwa chupa, akiweka kwenye sirinji. Kuna tochi inayo mulika na kandokando amevaa rangi ya waiti na glavu

Ni mkebe umeandikwa Mwarubaini Herbal Drink , hii ni mkebe unao madini na dawa za kutibu wagonjwa ambao wana ugonjwa mbalimbali.

Daktari wa meno anajaribu kushughulikia mgonjwa anaye shida hiyo hiyo ya kuumwa na meno akiwa amelala chini akizungukiwa na teknolojia ya kumtibu hayo.